Kituo cha kusambaza umeme wa usongo mkubwa. Kituo hiki kina vifaa vya kieletroniki kama vile, waya na minale ya kusafirisha umeme, vifaa vya kupunguza au kuongeza msongo wa umeme.

Kituo cha kusambaza umeme kilicho na vifaa vingi vya umeme kama vile transfoma, nguzo na nyaya nyingi za nguvu kubwa, zinasambaza umeme kuelekea maneneo tofauti tofauti kupitia kwa nyaya kubwa kubwa.

Kituo cha kusambaza umeme, moyo wa usambazaji wa nishati kwa jamii. Hapa ndipo nguvu za umeme hubadilishwa na kusambazwa kwa matumizi ya kila siku. Unahitaji kutumia lengo la kuelewa umeme ni wa dharura.

Kituo ya kusambaza umeme ni sehemu muhimu katika mtandao wa usambazaji wa umeme. Hapa ndipo umeme wenye nguvu kubwa hutoka kwa vianzo kama vile mabawa ya kuzalisha umeme au mitambo.

Kituo cha kusambaza umeme kilicho na transfoma kubwa, nyaya za nguvu na minyara ya kusambaza umeme. Eneo linalozungushiwa uzio wa usalama na kuna alama za tahadhari kuhusu hatari ya umeme wa juu. Baadhi ya vituo vina makonekta vya kudhibiti mfumo wa usambazaji wa umeme kutoka gridi ya taifa hadi kwa watumiaji.

Wafanyikazi wawili wakiwa kwenye eneo au kituo cha kusambaza umeme, wakichunguza au kukagua miundo mbinu ya umeme. Wafanyikazi wakiwa wamevaa sare ya usalama, wanaangalia au kuelekeza macho kwenye transformer . Eneo la substation linaweza kuzungushwa uzio wa alama.

Kituo cha kusambaza umeme, sehemu muhimu katika mfumo wa usambazaji wa nishati ya umeme kutoka kwa vituo vya kuzalisha hadi kwa watumiaji wa majumbani, viwandani na taasisi. Eneo limezungushwa na uzio wa usalama. Mazingira yamepangwa vizuri.

Mtalii mweusi, mwanamke akiwa kwenye moja ya maeneo vivutio, hifadhi ya wanyama , mji wa historia, masoko ya kisasa, ameketi chini.

Tumbili akiwa ndani ya zoo . Mandhari ya picha inaweza kuwa tumbili akiwa amekaa juu ya mti, jiwe au kwenye waya wa uzio. Anawaza kuwa anakula, anacheza, wakati mwingine, anaonekana mwenye huzuni.

Kundi la watu wakitumbuiza kwa wimbo wa kitamaduni, tukio ambalo linaweza kuwa sehemu ya sherehe, tamasha au hafla ya kijamii. Wanavikundi wamevaa mavazi ya kitamaduni.

Eneo lenye utupaji taka holelaholela ambapo taka za plastiki, chupa, karatasi, mabaki ya vyakula au vifaa vingine vya majumbani vimetupwa bila utaratibu. Vipengele vya picha vinaonyesha kuwa taka imejaa.

Pundamilia wengi wakila majani au chakula maalum ndani ya mazingira ya zoo , hifadhi ya wanyama. Pundamilia wako katika eneo iliyosungia uzio. Wengi wanatafuna, wengine wanatembea au kumaliza chakula.

Mto unaopita chini au katikati ya eneo la makazi ya watu. Mto huu unaweza kuwa sehemu ya mazingira ya asili au chanzo cha maji kwa jamii inayozuunguka. Mto unapita karibu na nyumba au majengo ya makazi inaweza kuonyesha hali ya uchafu ya mto, ardhi ni aibu kwa jamii.

Kundi la watu wakifanya shughuli ya kusafisha mto kwa ajili ya kulinda mazingira na afya ya jamii. Watu wakiwa wamevalia glovu, buti na sare za usafi, wanatoa taka kama: plastiki, magunia, chupa na majani yaliyooza, ndani ya mto. Kuna vifaa kama vile mkokoteni.

Mazingira safi ambayo yanawezakua barabara isiyokua na taka, mtaa uliopangwa vizuri, mazingira ya kijani yenye miti na maua. Mazingira ni safi sana ya afya njema ya jamii , huchangia kupunguza magonjwa ya mazingira, kama vile kipindupindu.

Twiga wanaonekana wakiwa wamesimama katika eneo la pori au mbuga ya wanyama. Wameinua vichwa vyao kama vile wanatazama miti au mazingira yake. Mandhari ni ya asili, kuna nyasi na miti nyuma zao.

Uhifadhi wa mazingira inaweza kuonyesha shughuli mbali mbali zinazolenga kulinda na kutunza mazingira ya asili kama vile upandaji miti na bustani, na watu wa jamii au wanafunzi wakiwa na mito mikononi. Usafi wa mazingira kama vile kukusanya taka, kusafisha mito au ufuke.

Watu au kikundi cha jamii, wakishirikiana katika shughuli ya kusafisha mazingira. Watu wakikusanya taka kwa mikono, au kutumia vifaa kama vile mikokoteni, glavu na mifuko ya plastiki kusafisha mitaaro ya bararara na maeneo ya wazi au fuke.

Mali asili inayopatikana bila kuuzwa na binadamu na hutumiwa kwa maendeleo ya binadamu na kichumi. Vifaru viwili vinavyoonekana vikiwa vimesimama katika hifadhi ya wanyama.

Watalii wakiwatazama simba ndani ya gari kwenye hifadhi ya wanyama pori. Watalii wakiwa ndani ya magari maalamu ya safari wanatazama simba waliosimama. Mandhari ya hifadhi ya wanyama pori penye nyasi, miti na mazingira ya asili, wengine wana kamera wakipiga picha au video.

Pundamilia kadhaa wakiwa wamepiga magoti au kuinama karibu na bwawa, mto, au kisima, wakinywa maji, kwa utulivu. Mazingira yanazungukwa, yanaweza kuwa ya savana kwenye nyasi kavu, miti michache, na anga wazi.

Wanafunzi pamoja na walimu wao. Mwanafunzi mmoja anaonekana akionyesha muundo msingi wa kilimo bora ambao hutumia shamba ndogo la kupata mazao mengi.

Watu wanashirikiana katika shughuli ya kusafisha mazingira. Watu hawa wamevaa mavazi ya kazi na jaketi za usalama na wanaonekana wakiondoa takataka na taka ngumu zilizotupwa karibu na miti ya mianzi. Mazingira haya yanaonekana kuwa chafu.

Kundi la pundamilia wakichunga katika uwanda wenye majani ya ngano yaliyokauka. Wanyama hawa, wako kwenye mazingira ya asili wakionekana kuwa watulivu na wachangamfu. Alafu upande wa nyuma, kuna majengo tofauti tofauti ambayo yanaonekana kwa umbali. Hii ni maeneo ya jiji au mandhari ya jiji ya Nairobi.

Pundamilia wawili ambao nikama wamekumbatiana, kisha wamesimama juu ya nyasi ya kijani, alafu nyuma yao kuna maghorofa tofauti tofauti, ambapo kwa umbali unaweza kuiona ni ya jiji kuu la Nairobi.

Watu wamevaa mavazi ya mazoezi wakiwa wanafanya shughuli kama kunyorosha viungo, yoga kwenye nyasi au njia .Mazingira yanayozungukwa na miti, majani mabichi na anga safi ikiashiria eneo safi lisiyochafuliwa.

Kuna michongo ya watu wawili, ambayo inakaa nikama inang'ang'ania jambo fulani, kisha kwa umbali tunaona kuna watu ambao wameketi, kisha kuna miti kadhaa, ambazo ni tofauti tofauti kisha kwa umbali kuna nyasi.

Miti mingi iliyoota katika eneo la asili kama vile msitu, hifadhi ya mazingira au bustani ya kijani. Mazingira ni utulivu, safi na yenye mandhari ya kupendeza. Chini ya miti kuna nyasi za kibichi.

Maji ya mto ni machafu yenye rangi ya kahawia au nyeusi, yakiwa na takataka zinazoelea kama plastiki, magunia, karatasi, vyombo vya plastiki, nguo na hata mabaki ya vyakula. Kando ya mto, kuna nyumba zinazojengwa kwa mabati au miti, zikiwa karibu sana na kingo za mto na wakati mwingbi, maji hupita chini ya nyumba hizo.

Twiga anaonekana akiwa amesimama kwenye ardhi kavu yenye nyasi fupi; shingo yake ndefu imeinuliwa juu. Mazingira yanajumuisha mandhari ya savana. Hakuna uzio, hakuna takataka ni mazingira safi na salama kwa wanyama pori yakionyesha mafanikio ya uhifadhi mazingira.

Kundi la wasichana sita walioketi kwenye meza ndefu wakitumia kompyuta ndogo za mkononi. Wote wamevaa sare za shule za rangi ya bluu na wanaonekana kuwa makini na wenye furaha wanapofanya kazi kwenye kompyuta zao.

Mwanamke mmoja amesimama mbele ya kibanda cha kuuza matunda sokoni. Anaonekana akichagua maembe huku nyuma yake kukiwa na vibanda vingine vya biashara na wateja wachache. Biashara ndogo katika soko la wazi.

Treni ya usafiri wa umma. Mmojawapo ya njia kuu za usafiri. Abiria au mzigo kwa gharama nafuu na kwa wingi. Treni zinaweza kuwa za umbali, ufupi au umbali mrefu.

Msongamano mkubwa wa magari barabarani. Magari ya aina mbalimbali kama vile matatu, magari ya kibinafsi, malori. Barabara imejaa magari yasiyosimama au kusonga taratibu sana. Wengine wanawasha taa wengine wamefungua madirisha.

Magari ya usafiri wa umma yakisubiri abiria katika kituo cha magari mjini. Usafiri huu unaendelea kuwa uti wa mgongo wa maisha ya kila siku kwa wakaazi wa jijini na vijijini.

Usafiri wa uma katikati ya jiji kuu la Nairobi. Matatu za rangi tofauti tofauti nyingi zikiwa na michoro ya kuvutia. Abiria wakipanda na kushuka kwenye vituo vya matatu. Askari wa trafiki anaonekana akipiga doria.

Usafiri wa umma, aina ya usafiri unaotumiwa na watu wengi kwa pamoja hasa katika maeneo ya mijini au vijijini. Matatu , basi , bodaboda na tuktuk ikiwa ni vyombo vya usafiri. Abiria wanaonekana wakiingia au kushuka wakisubiri katika kituo cha magari.

Kundi la pundamilia wakichunga katika uwanda wenye majani ya njano yaliyokauka. Wanyama hawa wako kwenye mazingira ya asili, wakionekana kuwa watulivu wachanguli maeneo tofauti katika mandhari ya. Nyuma kuna majengo marefu ya jiji.

Matatu kadhaa zikiwa zimeegeshwa kwenye steji ya mjini Nairobi. Kuna abiria wakipanda na wengine wakishuka. Watu wengi wanatembea pembeni baadhi wakiwa ni wauzaji wa bidhaa ndogo ndogo kama vile vitunguu, matunda au maji.

Msongamano wa magari katika jiji kuu la Nairobi. Hali ya kawaida inayoshuhudiwa wakati wa asubuhi au jioni wakati wa kwenda au kutoka kazini. Barabara kuu la Thika Superhighway . Magari ya aina tofauti yanaonekana, watu wachache wanaweza kuonekana kwa umbali.

Kuna msongamano wa magari katika mtaa au jiji, huku taa za kuongoza magari zikionekana zikifanya kazi na zikibaisha rangi nyekundu. Barabara kuna foleni ya magari ya aina mbalimbali.

Mazingira ya usafiri ya umma; mfumo muhimu unaowawezesha mamilioni ya watu kusafiri kila siku mjini na vijijini. Matatu au basi la abiria likiwa katika stage . Abiria wakiwa wanatembea, wengine wakiwa wanaangalia magari. Kuna pikipiki hapo limeegeshwa.

Matatu ya rangi ya njano ikiwa imesimama barabarani huku watu mbalimbali wakiwa wanaendelea na shughuli zao za kila siku karibu nayo. Imeegeshwa kando ya barabara ikiwa imepakika, inahusisha abiria. Watu waliovaa kawaida wanaonekana wakipita.

Matatu, liko kwenye steji. Abiria wengine washapanda. Linasubiri abiria wengine ili liweze kujaa, kisha liweze kuondoka. Watu, wengi wanaonekana wakiwa wanatembea kando ya matatu hili. Posta la gari linaonekana na gari lingine laonekana, pia.

Barabara yenye shughuli nyingi inayotumiwa na vyombo mbali mbali vya usafiri wa umma na binafsi. Kuna matatu, basi, pikipiki na magari binafsi yanayopita kwa kasi au yakiwa katika foleni ya msongamano. Watembea kwa miguu wanaonekana wakivuka au kutembea kando ya barabara wengine wakiwa na mizigo.

Magari ni ya aina tofauti tofauti yanaonekana barabarani. Barabara ina njia nyingi zinazo andikwa mistari mieupe. Na kati kati, kuna green belt au uzio wa chuma unaotenganisha mwelekeo tofauti wa magari. Mandhari ya pembeni yanaweza kuwa ya majengo. Hali ya anga inaweza kuwa ya jua kali.

Kituo cha magari ya abiria. Matatu kadhaa zimeegeshwa kujaza abiria .Kila moja ina maandishi ya kipekee. Rangi kali na picha au maneno ya burudani marefu. Watu wanatembea kwa haraka wengine wakibeba mizigo midogo kama mifuko ya plastiki, vikapu au mabegi ya migongoni.

Matatu kadhaa zikiwa zimeegeshwa kwenye steji katikati ya jiji la Nairobi, mahali pa kawaida ambapo abiria hupanda na kushuka. Matatu zimepangwa kwa mstari. Karibu na matatu hizo kuna wachuuzi wanaouza bidhaa mbalimbali.

Eneo la usafiri wa umma. Kuna mwanamke aliyebeba mzigo. Anaonekana ni kama anatembea. Kuna watu wengine wako karibu. Eneo linaweza kuwa na kelele, pilka pilka nyingi na magari yanaonekana kuwa yamesimama. Mazingira yameonyesha harakati za kila siku. Watu wanaosafiri kazini mashambani au kwenda nyumbani.

Steji ya matatu iliyojaa shughuli nyingi ambapo watu wanatembea huku na kule wakiwa safarini au wakitafuta magari yanayoelekea maeneo mbalimbali. Matatu kadhaa ziko zimeegeshwa kwenye nafasi maalum. Watu wengi wanatembea karibu na magari hayo. Makanga wanaonekana wakipiga kelele.

Kuna watu wa rika na mavazi tofauti tofauti wakitembea barabarani. Wengine wakiwa na mizigo, wengine wakisubiri magari ya kusafiri. Trafiki ni ya wastani au msukumano na magari mengine kama boaboda na magari ya binafsi pia yanapita.

Tanki, la maji, amabalo linatumika kama chombo cha kuhifadhi maji kwa matumizi ya nyumbani, shule, jamii au taasisi. Tanki ya plastiki enye rangi nyeusi limeegeshwa kando na ukuta.

Duka la kuuza nguo mbali mbali kwa ajili ya watu wa jinsia na umri tofauti. Ndani ya duka kuna nguo za wanaume, wanawake na hata watoto zikiwemo mashati, suruali, sketi, blausi, fulana na mavazi ya ndani. Nguo zimepangwa vizuri kwenye mawilisho na rafu kulingana na aina na ukubwa wake.

Bomba kubwa, kadhaa zikiwa zimepangwa sambamba ,baadhi zikipeleka maji safi na nyingine zikihusika na ushuaji na udondoshaji wa maji taka. Maji yanaonekana yakitiririka kutoka kwenye bomba moja kwa shinikizo huku maeneo ya bomba yakiwa yamefungwa vizuri na kufungwa kwa chuma au plastiki.

Mifumo mikubwa ya mabomba ya maji ambayo hutumika kusambaza maji kwa wingi kutoka chanzo hadi kwa jamii kuna mabomba makubwa matano ya chuma yaliopangwa sambamba yakipitisha maji kutoka pande moja hadi lingine.

Juhudi za kuhifadhi mazingira mjini, kupitia ukusanyaji wa taka, ikisisitiza jukumu la serikali na jamii katika kuhakikisha miji inabaki safi, salama na yenye afya kwa wote.